Noti hii ya shilingi elfu moja, hutumika kama fedha rasmi katika biashara mbali mbali, ikiwa na alama na rangi maalum zinazohakikisha usawa wake dhidi ya utapeli.

Kuna sehemu ambazo magari ya kuuzwa huwekwa. Sehemu hizi huitwa sehemu za maonyesho ya magari. Ni mahali ambapo mtu aliye na tamaa ya kununua gari huenda kukagua na kuhakikisha kwamba amepata gari lile ambalo anaitamani sana na kuinunua.

Baada ya kuvuna, wakulima hupeleka mavuno yao sokoni ambapo watauza mavuno hayo aidha kwa watu binafsi ama kwa wachuuzi ambao wataenda wauze kule sokoni.

Viazi, matango, limau, pilipili, nyanya na karoti vimewekwa ndani ya maboksi makubwa ili kulinda ubora wake, kurahisisha usafirishaji na kuweka mazingira safi sokoni au dukani.

Bima ya nyumba inalinda mmiliki dhidi ya hasara zinazoweza kutokana na moto, wizi au majanga ya asili na kumpa amani ya akili na usalama wa mali zake.

Duka lina mabegi ya soda yaliyopangwa nje kwa mpangilio mzuri, yakisubiri wateja kununua vinywaji baridi, hasaa wakati wa joto na hafla katika jamii. Soda hizi huwapa wenye duka mapato mazuri.

Wauzaji wengi huchuuza matunda kama vile nanasi, papai, tikiti maji na hata mahindi. Wanapouza wanapata mapato ambayo wanatumia kujikimu kimaisha.

Kwenye jumba la maonyesho ya magari, muuzaji anamuonyesha mnunuaji manufaa ambazo gari hii inaja nazo, kwa hivyo mnunuaji ana uwezo wa kuhakikisha kwamba amenunua gari ambalo linampendeza zaidi.

Bima ya gari inalinda mmiliki dhidi ya hasara za ajali, wizi au moto, na inahakikisha kuwa gari linaendelea kutumika kwa usalama, bila mzigo mkubwa wa kifedha, anapopatwa na tatizo.

Gari lililoko katika nyumba ya maonyesho, linaangaliwa kwa makini na wateja wanaotaka kununua gari, likiwa limepangwa vizuri ili kuonyesha sifa zake na kuvutia wateja kununua.

Risiti ya mapato kutoka mamlaka ya bandari za Kenya, inaonyesha kiasi cha fedha kilichokusanywa kutokana na huduma mbalimbali za bandari, ikidhibitisha malipo yaliyofanywa na wateja, kwa usahihi na kwa wakati.

Magari haya ni magari yenye nguvu zaidi na kwa muonekano ni magari ambazo zinahitaji pesa nyingi ili kununua. Magari haya hununuliwa na wafanyibiashara wengi na wale wanaofanya kazi katika serikali.

Ni kijikaratasi ambacho kina karibisha watu katika hospitali yetu ambayo inatoa huduma bora za afya kwa bei nafuu kupitia tangazo hili . Tunakuhakikishia kwamba ukifika utapata matibabu ya kisasa, huduma ya haraka na madaktari bingwa waliotayari kukuhudumia muda wowote.

Noti ya zamani ya shilingi elfu mbili ya Kenya, ilikuwa na muundo wa kipekee, na alama za kiusalama zilizotumika zamani, ingawa kwa sasa haipo tena kwenye mzunguko wa kifedha rasmi nchini.

Makampuni ya magari husafirisha magari yao kwa kutumia lori kubwa. Hii ni mojawapo ya njia za kuhakikisha usalama kwa sababu ajali inapunguzwa barabarani.

Bima ya ajali binafsi inalinda mtu kifedha wakati wa ajali, ikitoa msaada wa gharama za matibabu na fidia, ikiwa atapata majeraha.

Sokoni ndiko wanakopeleka mapato yao wakulima baada ya kuvuna. Huku wanauza bidhaa yao moja kwa moja kwa wanunuaji ama kuuzia wachuuzaji ambao watawauzia wale wanaohitaji kununua.

Biashara hii ya kuuza viatu vya mitumba ni biashara ambayo imefanywa nchini Kenya kwa miaka mingi. Wale wanouza viatu hivi hupata fedha ambazo wanatumia kununua viatu vingine na kujikimu kimaisha pia.

Vikapu vimepangwa pamoja kwa ajili ya kuuza sokoni, vikiwa na muundo mzuri na wakuvutia, ambao unawavutia wateja kununua kwa matumizi ya nyumbani au biashara zao.

Mashine ya kuuza maziwa kiotomatiki inaruhusu watu kupata maziwa safi kwa haraka na kwa urahisi. Ikitoa huduma isiyohitaji mshahara wa mfanyakazi au kusubiri kwa muda mrefu sana.

Shillingi elfu moja hamsini za Kenya, ndizo pesa ambazo mtu anahitaji anapotafuta cheti cha maadili mema, cheti hiki humsaidia mtu wakati anapotafuta kazi katika ofisi yoyote ile.

Magari yaliyowekwa katika chumba cha maonyesho, yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakivutia wateja kwa rangi na sifa zao, wakichagua magari ambayo yanaendana na mahitaji yao.

Noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya, zimeshikiliwa kwa pamoja zikionyesha kiasi kikubwa cha pesa kinachoweza kutumika kwa manunuzi au malipo makubwa.

Ni gari ndogo la enzi za zamani likiwa limetengenezwa kwa chuma na mbao kidogo likitumika kusafirisha mizigo au watu katika safari za mbali na safari za kibiashara pia.

Ukumbi wa magari umejaa magari mapya ya aina moja yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri na kwa ustadi ili wateja waone na kuchagua gari linalowafaa.

Magari mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika yadi, yakiwa yamesubiri wateja wakifika kununua au kutazama, aina mbalimbali za magari, zinazopatikana kwa bei tofauti tofauti.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina rangi na alama maalum zinazodhibitisha uhalali wake na hutumika katika manunuzi mbalimbali nchini. Ndiyo noti kubwa zaidi nchini Kenya.

Bima ya afya ni mpango muhumi, unaoezesha mtu kupata huduma za afya kwa gharama nafuu au bure, kwa kulipa ada ndogo kila mwezi na kupata matibabu bora wakati wa ugonjwa au dharura.

Hili ni gari la michezo, limeekwa kwenye chumba cha maonyesho kuvutia wateja kwa muundo wake wa kipekee na kasi ya juu, likiwa na teknolojia ya kisasa, watu wengi hutamani kuwa na gari kama hili.

Kuna sehemu sokoni ambazo zimetengwa, ili wauzaji wa manguo ya mitumba wapate nafasi za kuuza manguo yao. Manguo haya hununuliwa kwa bei nafuu, na hununuliwa na watu wa vipato vya chini na vipato vya juu wote.

Kundea la nyama linaonyesha nyama mbali mbali zilizokatwa kwa usafi na kuhifadhiwa vizuri, ili kuwavutia wateja kwa ubora na ladha ya bidhaa zinazouzwa kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Chombo cha kubadilisha fedha huamua thamani ya sarufi moja dhidi ya nyingine na hufanya wanabiashara pamoja na wasafiri kutegemea viwango hivi kila siku ili kufanya miamala ya kimataifa kwa ufanisi.

Maeneo ya maonyesho ni maeneo ambayo magari yanayouzwa huegeshwa. Mahala hapa ndipo mahali ambapo mtu yeyote anayetaka kununua gari huenda kuangalia na kuchagua gari analohitaji.

Gari hili ni mfano wa teknolojia ya kisasa. Teknolojia hii imefanya watu wawe na uwezo wa kusafiri kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Gari hili linaendeshwa na mtu anayetambulika kama dereva.

Funguo za gari zimekunjikwa kwenye mlango wa gari zikionyesha kuwa mmiliki huyo yuko karibu na anaweza kufungua au kufunga wakati wowote anapotaka.

Baada ya kuvuna, mkulima hupata mazao kama vile dania na mboga. Mazao haya hupelekwa kule shambani na kuuzwa ili kupata pesa za kujikimu na kuhakikisha maisha yako yanaendelea sawa.

Duka kuu la maziwa ndilo duka ambalo watu wengi hununua maziwa yao wakiamini kwamba duka hilo linauza maziwa kwa bei nafuu kuliko maziwa yanayonunuliwa katika maduka mengine.

Magari ya aina tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye yadi ya mauzo yakiwa yamesafishwa na kukaguliwa tayari kwa wateja wanaokuja kuchagua na kununua gari linalowafaa zaidi.

Ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji, usindikaji na usambazaji wa maziwa na bidhaa zake mbali mbali ikihakikisha ubora na usafi wa bidhaa kwa wateja wake kote nchini na hata nje ya nchi.

Bima humpunguzia mtu mawazo mengi anapopatwa na dhiki. Bima ya nyumba ni mojawapo ya bima ambazo mtu anapaswa awe nayo, si bima ya nyumba tu, bali ni bima ya mali, bima ya mtu anapopata ajali na bima ya chochote kile cha thamani.

Magari yaliyomo kwenye ukumbu wa maonyesho yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakiwa yamesafishwa na kuandaliwa vizuri kwa wateja wanao tembelea kuona na kukagua ama hata kununua gari.

Duka la muuzaji wa matunda, limejaa aina mbalimbali za matunda safi kama ndizi, machungwa, papai na tikiti, ikiwavutia wateja kwa rangi na ubora wa mazao.

Maziwa matamu yaliyogandishwa yanawekwa kwenye joto la chini ili kudumisha ubora na ladha nzuri kwa wateja. Maziwa haya wamepangwa kwa ustadi ili kuvutia wateja.

Wakulima wengi hupeleka ndizi sokoni baada ya kuvuna. Hapo sokoni wanawauzia wateja wao ambao wanawapa fulusi, fulusi hizi wanatumia kujikimu kimaisha na kutunza mashamba yao.

Biashara ya kuuza nyama ya nguruwe na mayai iliyochemshwa, hufanyika hasa kwa kutumia trolley hii pamoja na mwavuli. Mwavuli huo hutumika na wachuuzaji kuzuia jua kuwapiga.

Matunda yaliyopangwa kwenye banda sokoni, yanaonekana yenya rangi nzuri na ubichi, yakivutia wateja kununua ili kupata lishe na afya njema kwa familia zao.

Mtu anapofungua duka lake lengo lake kuu ni kuwasaidia wateja na pia kupata pesa ,pesa ambazo yeye mwenyewe atatumia kujikimu kimaisha na kutunza familia yake.

Wewe kama mkulima, unapotunza mimea yako, utapata mazao mema. Mazao ambayo wewe utapeleka kule sokoni ukauze na upate pesa ambazo zitakusaidia maishani.

Leso za kiafrika zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika duka zikiwa na rangi na michoro mbali mbali inayovutia wateja. Zinaonyesha utamaduni wa Afrika na ubunifu wa uzaji.

Bima ya texi inalinda gari na abiria dhidi ya hasara au ajali, na kuhakikishia dereva kwamba anapofanya kazi, anafanya kazi bila wasiwasi kwa sababu anajua yupo salama kisheria na kifedha.

Magari haya yamepigishwa foleni. Kwa mwonekano, ni magari ambayo yanauzwa. Mteja yeyote yule anayehitaji gari huja mahali hapa na kuchagua gari linalo mpendeza sana.

Wakulima wengi wameanza biashara ya kuuza maziwa hasa wakati ambao wana maziwa zaidi ya yale ambayo wanaitaji kule nyumbani. Pesa ambazo wanapata kutokana na kuuza maziwa wanatumia kujikimu kimaisha.

Kufungua duka ni biashara ya kawaida humu nchini. Dukani kunauzwa maji, maji ambayo wateja wanakuja kununua wakati wanapohisi kiu. Kiu huja hasaa wakati ambapo kuna joto.

Magari kadhaa, yameegeshwa kwa mpangilio mzuri, wenye eneo la maegesho, yakiwa yameekwa kwa usalama na wamiliki wakijiandaa kwa shughuli zao mbalimbali.

Bima ya gari la kibinafsi, hutoa ulinzi wa kifedha dhidi ya ajali, wizi, moto na madhara ya watu wengine, ikikupa amani ya akili, unapoendesha gari lako.

Kwenye jumba la maonyesho ya magari, magari yamepangwa kwa ustandi, ili mteja anapokuja, anapata uwezo wa kukagua magari haya kwa njia ya urahisi, na kununua ile ambayo inampendeza zaidi.

Uuzaji, kama vile uuzaji wa viatu vya mitumba ni njia ambayo watu hutumia kujikimu. Watu hupata pesa ambazo wanaweza wakatumia kupata mahitaji yao ya kila siku na kuhakikisha wanaishi maisha bora.

Baada ya wakulima kuvuna matunda yao shambani, wanayapeleka sokoni, ambako wanaweza wakauzia wateja moja kwa moja, ama kuuzia wachuuzi, ambao watauzia wateja wao.

Mara nyingi makampuni ya kuuza magari husafirisha magari haya kwa kutumia lori kubwa. Hili ni jambo ambalo linafanya usafiri iwe rahisi na kupunguza ajali barabarani.

Magari haya yameegeshwa kwenye eneo la maonyesho, yeyote yule ambaye tamani kununua gari anapaswa Kuja hapa kukakuwa na kujakuwa gari ambayo linampendeza zaidi .

Magari yanapelekwa kwa kutumia lori kubwa, kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Njia hii inahakikisha usafiri salama na wa haraka, bila kuongeza kwa matumizi ya mafuta au hatari za ajali ya barabara.

Duka linalouza maji ya kunywa ya chupa, linaweka bidhaa zake kwa mpangilio wa kuvutia, likihakikisha wateja wanapata maji safi na usalama kwa matumizi yao ya klila siku.

Salio la akaunti yangu linanisaidia kufuatilia matumizi yangu, na kuhakikisha ni naweza kupanga bajeti yangu kwa njia nzuri, hili ni jambo ambalo mimi hufanya kila wakati.

Deni ya ushuru kutoka mamlaka ya mapato Kenya, inahakikisha kuwa biashara zinazozalisha bidhaa zinazotozwa ushuru zinafanya kazi kihalali, zikifuata sheria na kuchangia mapato ya serikali ipasavyo.

Magari yameegeshwa kwa mpangilio mzuri kwenye uwanja wa maegesho, ya kisubiri wa miliki wao wareje baada ya kumaliza shughuli zao. Magari haya yakiegeshwa hivi, usalama wao umehakikishwa.

Gari lenye kabati mbili lililoegeshwa kwenye maegesho hii ya umma, linaonyesha uimara na muundo wa kisasa, ikifaa kwa safari za familia na kusafirisha mizigo.

Vyombo vya chakula na bidhaa mbalimbali za kila siku vimepangwa kwa uangalifu katika banda la soko, vikivutia wateja wengi kwa ubora na bei nafuu zinazopatikana kwa urahisi sana.

Viazi, viazi vya kizungu na viazi vitamu vilivyowekwa kwenye mikebe na vikapu vinavutia wateja sokoni kwa sababu vya ubora na vinafaa kwa vyakula mbalimbali.

Gari hili limeegeshwa vizuri kwenye maegesho salama, ili kuepuka faini na kuhakikisha usalama wake dhidi ya uwizi au uharibifu wake. Hili ni jambo zuri sana na ni njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba gari lako liko salama.

Mkulima anaponunua mashine ya kiotomatiki ya kuuza maziwa, inamrahisishia kazi kwa sababu haihitaji kumwajiri mtu yeyote kukusanya pesa au kuuza maziwa haya.

Magari yaliyoegeshwa kwenye maegesho hii ya uma yanapaswa kuwekwa kwa mpangilio ili kuhakikisha nafasi za kutosha na usalama kwa miliki wa magari haya. Ni vyema kuhakikisha kwamba magari haya yamepangishwa kwa foleni iliyo sawa.

Saluni kadhaa zimefunguliwa karibu na kila moja inatoa huduma tofauti kama vile kusuka nywele, kunyoa na kutengeneza kucha, ili kuwahudumia wateja wao vizuri.

Ingi lililowekwa kwenye jumba la maonyesho, huwekwa kwa ustadi na kuwezesha wateja kupata taarifa zote muhimu kuhusu gari hilo na kufanya maamuzi sahihi kabla ya kununua gari au kuagiza gari jipya.

Kuchuuza mavuno ya shamba lako sokoni kama vile viazi, ndizi, kabeji au mahindi ni njia moja ambayo wakulima hutumia kupata pesa ambazo wanatumia kununua mbolea.

Mazao ya shambani, yamepangwa kwa mpangilio mzuri chini ardhini, katika soko la wakulima, huku wafanyabiashara wakivutia wateja kwa kuonyesha bidhaa safi na za ubora kwa ajili ya kununua chakula cha kila siku.

Wachuuzi wengi kule sokoni hupata yale ambayo wanauza kutoka kwa mashamba yao ama mashamba ya watu binafsi . Kazi hii ya kuchuuza inawapa pesa nyingi ambazo wanatumia kujikimu kimaisha.

Magari kadhaa yameegeshwa kwa mpangilio mzuri ndani ya yadi ya magari, yakiwa tayari kwa wateja kuangalia, na kununua kwa bei mbali mbali zinazofaa. Wateja wanapenda kukagua magari kabla ya kuyanunua.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina thamani kubwa. Hutumika katika manunuzi makubwa na ina alama za kipekee za usalama kuzuia wizi au bandia.

Magari huuzwa katika maeneo ya maonyesho ya magari. Magari haya huwa yamepigishwa foleni. Yeyote yule ambaye anahitaji gari huenda pale, hutazama na kuchukua gari lile ambalo limempendeza zaidi.

Bima ya maisha inahakikisha kwamba maisha yako na ya familia yako yanalindwa vizuri, na unapokumbana na changamoto za ghafla unakuwa na uhakika wa usaidizi, na kinga ya kifedha kwa siku zijazo.

Mayai yamepangwa kwenye tray nyingi dukani, yakiwa yamepangwa kwa uangalifu na ustadi, ili wateja wapate kuchagua kwa urahisi, na kuhakikisha mayai hayajavunjika. Hii ni njia mwafaka ya kuhifadhi mayai.

Viatu vilivyoning'inizwa kwa ajili ya kuuza kwenye duka, vinaonyeshwa kwa mpangilio wa kuvutia. Vikivutia wateja kwa miundo ya kisasa na ubora wa juu zaidi. Wateja wanapenda viatu hivi.

Ankara ya ukaguzi wa gari inaonyesha huduma zilizofanywa, gharama ya ukaguzi, vipengele vilivyo kaguliwa kama breki, taa na injini, na taarifa muhimu za mmiliki wa gari.

Viazi vitamu vimewekwa ndani ya makopo pamoja na karoti, matango na pili pili hoho, zikiwa zimepangwa vizuri sokoni ili kuvutia wateja, na kudumisha ubora wa bidhaa hizo.

Yadi ya magari imejaa magari aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa tayari kuuzwa kwa wateja wanaotafuta magari mapya au yaliyotumika kwa bei nafuu.

Mashine za kutoa maziwa na mafuta ya kupika kwa njia ya moja kwa moja zipo dukani, zikirahisishia wateja kupata bidhaa hizo kwa haraka, na kwa usafi na kwa ustadi pia.

Friji hili limejaza vinywaji vilivyopendelewa na watu wengi, huku forosho ya viazi vitamu ikipangwa kwa umbo la furushi karibu , tayari kwa kuuza au matumizi ya nyumbani.

Bima ya daladala inalinda mmiliki wake dhidi ya ajali, uharibifu au wezi na kuhakikisha ana usalama wa kifedha wakati anapotumia pikipiki kwa usafiri wa kila siku.

Ni vyema kuwa na bima wewe binafsi pamoja na familia yako. Si bima tu, bali ni bima ya afya. Bima husaidia wakati ambapo mtu anagonjeka na hana fulusi za kulipa. Kuna wale wagonjwa ambao huenda hospitalini kutibiwa na kurejea nyumbani pia.